Kituo kikuu cha umeme kinachoonyesha nguzo ndefu za chuma na transfoma nyingi zilizopangwa kwa safu, zikiwa zimeunganishwa na nyaya nzito za umeme chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Kituo hiki kimejengwa kwenye eneo la wazi likiwa na vifaa vya umeme vilivyohakikisha usambazaji dhabiti na nishati.

Mlima mrefu wenye rangi ya kijani kibichi uliopambwa na nguzo za umeme zinazopanda kuelekea kilele chake. Chini, anga ya samawati iliyokolea ikionyesha utulivu wa asili na maendeleo ya kibinadamu yaliyokutana.

Wafanyakazi wawili mmoja akiwa juu ya ngazi ndefu nyekundu akirekebisha nyaya za umeme kwenye nguzo huku mwingine akisimama chini. Wamevalia sare za kazi na kofia ngumu za usalama. Pembeni kuna ukuta na mawe miti mirefu na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kando ya mtaro mdogo ikionyesha mazingira ua kazi ya ukarabati wa miundombinu ya umeme.

Eneo la KenGen likiwa na matangi makubwa ya kuhifadhi na miundo mingine ya viwanda chini ya anga safi. Upande wa kushoto, kuna miundo kama vibanda na mapipa mekundu, huku upande wa kulia, kukiwa na sehemu ya kuegesha magari yenye paa la samawati na gari jeusi lililopaki. Mandhari kwa jumla inaonyesha utulivu wa mazingira ya kiwanda.

Nduzo mbili za umeme zikiwa zimesimama juu ya ardhi, zikiunganishwa na waya za umeme na transfoma kubwa ya samawati. Transfoma hiyo imewekwa katikati ya nyuzo hizo na inaonekana kama sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme. Nyuma ya nguzo hizo kuna miti mingine na anga la mawingu. Hii inaashiria miundo mbinu ya umeme labda katika eneo la vijiji au la mbali.

Bwawa la Masinga, sehemu muhimu ya mfumo wa umeme wa maji. Ni kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu za maji kikiwa na miundo mbinu ya uzalishaji wa nishati. Eneo hili lina umuhimu mkubwa kwa usambazaji wa umeme nchini.

Mtambo mkubwa wa kuchimba visima labda vya utoajiardhi au mafuta, ikiwa imesimama imara chini ya anga lenye mawingu. Engine mbili kubwa za manjano zimeegemea upande zake zikisaidiana katika ujenzi au matengenezo. Jukwaa lake la juu linaonekana kuwa na vifaa mbalimbali na ngazi ndefu ya chungwa, inaunganisha sehemu za chini na za juu. Mazingira yake yanaonyesha eneo la ujenzi au shughuli za viwandani.

Lori la shirika la umeme likitumia mkono mrefu wa kuinua, kufanya matengenezo kwenye laini za umeme na kusafisha mimea karibu na miundombinu ya umeme.

Kiwanda cha kuzalisha umeme wa jotoardhi na moshi unaonekana ukitoka minarani. Ni kama jioni ama asubuhi na mapema. MIlima nyuma ya kiwanda pia inaonekana. Inatoa taswira ya uzalishaji wa nishati katika mazingira ya asili.

Transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao za umeme. Imeunganishwa na nyaya nyingi za umeme zinazopita juu ya nguzo hizi. Chini kuna miti miwili ya misonobari na mandhari ya kijani kibichi, huku anga likiwa na mawingu kidogo. Kuna pia alama za onyo za hatari ya umeme kwenye nguzo.

Mtu ambaye anasafirisha maji kwa kutumia mkokoteni uliojaa vijigunia vingi vya maji ya rangi tofauti, akionyesha uhaba wa maji na jitihada za kupata rasilimali hii muhimu katika mazingira ya wazi na ya vumbi.

Kundi la korongo watano wa taji wakiwa wamesimama kwa madaha kwenye ardhi yenye mchanga, huku manyoya yao meusi, kijivu na manjano yaking'aa. Nyuma yao kuna wanyama wengine wasioonekana vizuri, wakiongeza uhai wa porini kwenye mandhari hii tulivu.

Picha ya kuvutia ya maporomoko ya maji yaliyofichwa ndani ya msitu wenye miti mirefu na mizizi mikubwa ya miti inayo ning‘ia. Maji yanateremka kwa nguvu kutoka juu ya miamba iliyofunikwa na mosi. Yakitengeneza povi jeupe linaloashiria utulivu na uzuri wa asili.

Twiga mrembo anachungulia juu ya uziwa wa chuma, akionyesha uso wake wa kupendeza na macho yake tulivu. Nyuma yake kuna mandhari ya kijani kibichi ya misitu, yenye miti mirefu na vichaka ikionyesha uzuri wa asili wa Afrika.

Kundi la pundamilia wanavuka barabara ya udongo iliyo wazi katikati ya mandhari ya kijani kibichi, labda katika mbuga ya wanyama. Milima na anga lenye mawingu linaonekana kwa mbali likiongeza uzuri wa asilia hii.

Jua linatua kwa uzuri likiweka anga katika rangi ya dhahabu na machungwa, huku mkuu mti mkubwa wa mshita ukitokeza wazi kama kivuli cheusi katikati ya mandhari ya Savanna. Rangi hizi zinajenga picha tulivu na ya kuvutia ya machweo ya jua.

Twiga mrembo anaonekana akichungulia juu ya uzio, akiwa na sura ya kirafiki na macho makubwa yanayovutia. Mandhari ya nyuma ikionyesha miti na mimea ya asili, ikionyesha mazingira yake ya porini au hifadhi ya wanyama.

Mazingira ya makazi duni ambapo mwanamke ameinama akijaza maji kwenye vyombo vya manjano na chungwa huku mtoto mdogo akibeba ndoo tupu akitembea karibu. Nyuma yao kuna vibanda vya mabati na nguo zikiwa zimetandikwa kukauka ikionyesha maisha ya kila siku katika eneo lenye uhaba wa rasilimali.

Mbuni mweusi na mweupe akiwa amesimama wima na mrefu, shingo yake ndefu ikiwa imenyooka kuelekea juu na kichwa chake kidogo kikiwa kimeelekezwa mbele. Manyoya yake meupe na meusi yanaonekana wazi na miguu yake mirefu yenye nguvu inasimama juu ya ardhi iliyo na mimea michache au uzio nyuma yake. Mandhari ya nyuma ina misitu minene na kijani kibichi.

Barabara ya mbao iliyojengwa vizuri inayopita katikati ya misitu mnene wenye mitende na miti mengine mirefu. Ubao wa barabara una rangi ya kahawia na kandokando kuna nguzo za mbao zinazotumika kama vizuizi. Mazingira ni ya kijani kibichi na yanavutia yakionyesha utulivu wa asili.

Nyati wa kiafrika mwenye nguvu, akiwa na pembe zake kubwa zilizopinda. Amesimama kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyati mwingine anaonekana nyuma akila nyasi. Mazingira yanaonyesha uwanda wazi wa Afrika wenye mimea michache, na anga safi.

Mjusi aina ya agama. Akiwa ametulia juu ya kipande cha mbao. Ana kichwa chenye rangi ya chungwa angavu na mwili wenye madoadoa ya kijivu na nyeusi. Mkia wake mrefu na mwembamba unanyooka nyuma yake. Manthari ya nyuma inaonyesha uzio wa waya wana magogo ya mbao ikionyesha mazingira ya nje.

Runda la mabomba ya samawati, yaliyopangwa kwa ustadi na kuunda muundo wa kuvutia. Mwanga mweupe na dhahabu unachomoza kutoka ndani ya baadhi ya mabomba katikati ,ukiangazia kingo zao na kuunda vivuli vinavyovutia. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na yanaonekana kuwa mapya na safi.

Simba jike amelala kwenye kichuguu akiatazama mbele. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na ukungu au mawingu ikionezea hisia ya utulivu wa asubuhi au jioni.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani, ukiwemo basi la Tuko na matatu ya Embassava Sacco yenye nambari KAY 902S. Magari mengine yamesimama kwenye foleni ndefu, huku kukiwa na majengo na miundo mbinu ya barabara nyuma. Nyuma hali inaashiria foleni nzito mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu na matatu ya kupendeza iliyopakwa rangi ya samawati na michoro ya kuvutia, wakipita katikati ya umati wa watu. Watu wanatembea kando ya barabara, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo nyekundu zinazovutia huku mjengo na mabango yakionekana kwa mbali; yakionyesha mandhari hai ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi labda kwenye jiji kuu. Kuna matatu yaliyopangiwa kando ya barabara, mengine yakiwa na mistari ya njano na mabasi makubwa mekundu. Mabango ya biashara yanaonekana juu ya majengo, ikionyesha njia ya usafiri. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuonyesha mazingira ya mjini yenye harakati.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Kuna daraja la waenda kwa miguu juu ya barabara, na pande zote za barabara zimepandwa kwa mimea ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mwanaume amesimama mbele ya basi dogo la abiria labda matatu katika mazingira ya jiji yenye watu na majengo. Mwanaume huyu amevaa shati jekundu na anaonekana kutabasamu kidogo huku nyuma yake kukiwa na jengo na watu wengine wakipita. Rangi nyekundu ya shati na basi inajitokeza sana katika mazingira haya ya mjini.

Manthari ya jiji, ikiwa na mabasi na magari madogo ya abiria, yanayojulikana kama matatu yanayosimama barabarani. Upande wa kushoto kuna basi jekundu. Upande wa kulia kuna matatu na gari tofauti. Nyuma ya magari haya kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na vioo vingine na mengine yakiwa yana kuta za rangi ya machungwa. Mwanamume mmoja anaonekana upande wa kulia, akiangalia mbele kuelekea magari.

Barabara yenye shimo na maji, labda baada ya mvua. Mwanaume amevaa shati la samawati na jeans , anatembea kando na barabara, karibu na basi kubwa la njano. Nyuma yake kuna basi lingine la samawati na watu wengine wakitembea.

Barabara yenye shughuli nyingi. Basi kubwa la samawati limesimama upande wa kulia, likiwa na alama za tahadhari za njano na machungwa nyuma. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na basi huku jengo refu na miti ikionekana nyuma. Mtu mmoja amesimama karibu na barabara akishikilia bango jeupe lenye maandishi akionyesha mandhari ya jili lenye pilikapilika.

Mandhari ya barabara ni yenye shughuli nyingi. Kituo kikuu cha basi kubwa la abiria lenye rangi ya samawati na kijani kibichi, ikiwa na namba 725. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi hili. Mbele ya basi kuna pikipiki ya rangi ya zambarau iliyosimama.

Matatu kadhaa zikiwa zimepakana barabarani, zikiwa na abiria na makanga wakiwa wamevalia fulana za zambarau zenye mistari. Watu wanasimama karibu na matatu na majengo ya jiji yanaonekana kwa nyuma, yakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika mazingira ya mijengo.

Matatu mbili nyeupe zinazofanana nadhani zikiwa zimeegeshwa barabarani mchana, zina mistari ya njano kando. Nyuma yao kuna Majengo yenye mabango mbalimbali, zikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingii.

Kituo cha mabasi au soko. Mvua imenyesha na barabara imeloa. Kuna matatu kadhaa yaliyosimama likiwemo moja jeupe mbele lenye namba ya usajili KAP 273O. Bango kubwa la Apostolic Visitation linaonekana nyuma na watu wachache wamesimama karibu na magari wakionyesha maisha ya kila siku mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi. Magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo pamoja na watembea kwa miguu, wengi wakivuka barabara. Kuna majengo marefu pande zote za barabara na baadhi ya watu wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki au walinzi. Mandhari inaonyesha msongamano wa magari na watu katikati ya jiji.

Gari la usafiri wa umma lenye mapambo ya kipekee na sanaa ya kupendeza kama vile michoro ya nyota ya vita. Mapambo haya huonyesha utamaduni wa matatu nchini Kenya. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani na watu wakiwa karibu nalo labda wakipanda au kushuka.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika barabara kuu. Watu wanatembea na mabasi yamesimama. Miti mikubwa inatoa kivuli na baadhi ya watu wanabeba mabango yenye nambari kama thelathini na mbili, huku wengine wakiwa wamebeba mifuko. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida na hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Kando ya barabara basi dogo la abiria lenye rangi ya zambarau na nyeupe likiwa na namba ya usajili KBT 6040 limesimama. Watu wawili mmoja anakaa kama trafiki wa poilisi na mtu mwingine raia wanakaa kujadiliana. Nyuma kuna majengo na miti na anga linaonekana kuwa jeupe kuashiria mji.

Mabasi mawili ya abiria, moja likiwa na rangi ya kijani na zambarau na zingine likiwa na rangi ya kijani na nyeusi. Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi hayo ya wakionekana wakiingia na kutoka. Mmoja wa wanaume amevaa shati la samawati na mkono wake umefungwa kwenye bandeji akionyesha jeraha. Mandhari ni ya jiji yenye majengo na mitende inaonekana kwa mbali.

Bomba la maji likimwaga maji mengi kwa nguvu na kutengeneza maporomoko madogo ya maji yanayoingia kwenye udongo, wenye mimea ya kijani kibichi na majani mapana. Chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe inaashiria uhai na umwagiliaji.

Sehemu ya ndani ya chumba, labda maabara au eneo la viwanda ikionekana kupitia milango au vizuizi vya chuma vinavyong'aa. Upande wa kushoto kuna meza yenye rangi ya samawati iliyopambwa kwa matone ya maji na ndoo ya samawati inaonekana kwa umbali. Upande wa kulia na katikati, kuna vifaa vya chuma yenye bomba na tangi la samawati, vinavyoashiria mfumo wa maji au usafishaji.

Eneo la udongo labda katika makazi madini ambapo kuna maji machafu na matope yanayotiririka au kutuama chini, inaonekana kuna njia au maji ya mtaro mdogo wa asili na pia kuna vitu vingine visivyoeleweka vimetapaka ardhini vinavyoashiria uchafu au taka, kwa nyuma kuna miundo inayofanana na kuta za mabati au vibanda hali hii inaweza kuashiria mazingira yenye changamoto.

Eneo kubwa la takataka zilizotupwa ovyo zikiwa zimerundikana kama mlima mdogo chini ya anga la samawati lenye mawingu machache na nyuma kuna mimea michache na majengo yanayoonekana mbali. Taka hizo ni mchanganyiko wa mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vilivyotupwa vikionyesha changamoto kubwa ya usimamizi wa taka na uchafuzi wa mazingira.

Bomba la maji laanze limewekwa kando ya ukuta wa mbao wenye rangi ya kahawia. Lina valvu ya samawati juu na kionganishi cha hose ya plastiki ya kijani chini. Bomba la zeuzi linapanda chini na kushikiliwa na klipu ya rangi ya chungwa

Bomba la maji linaonekana likimwaga maji mengi kwa nguvu, au kutengeneza maporomoko ya maji yanayotiririka chini kwenye mkondo mdogo. Mazingira yamejawa na mimea ya kijani kibichi na majani makubwa, yanayoashiria eneo lenye rutuba na uhai, huku anga la samawati likiwa na mawingu meupe likionekana juu.